Mahali hapo ni jangwa, wanawake kwa watoto hapo, wamekuja na garimkono kuenda kubeba maji. Mitungi mingi imeletwa na hawa watu, ili wakaweze kupata maji. Maji inaonekana ni shida, au tatizo katika eneo hili.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia rinda la samawati, anamhudumia mtoto. Mtoto huyu anaonekana ni mchanga na amewekwa mahali ambapo atapata nguvu ili akaweze kupata uhai na afya nzuri ya kuishi.

Maji ya mafuriko yameingia katika boma la watu. Mama hao wanachota maji kwa ndoo na beseni ili kuenda kuyamwaga nje. Maji haya yametokana na mvua mingi iliyonyesha na kuelekeza maji katika boma lao.

Watoto wawili msichana na mvulana wnanawa maji inayotoka katika ndoo nyekundu. wanaosha maji hiyo mikono ili wakaweze kutoa viini au virusi kutoka mikononi mwao.

Chupa za dawa na tembe za dawa tofauti, chupa hizi ni za rangi tofauti na zimebeba dawa ya kila aina. Dawa ni muhimu kwa sababu inamponya mtu. Na dawa ikiwa ya chanjo inazuia magonjwa.

Bidhaa za mganga almaarufu daktari wa kienyeji. Bidhaa hizi anavyovitumia mganga ili kutibu magonjwa mbalimbali ya watu wanaokuja. Pia, mganga hutumia hizi vitu kusuluhisha mambo mengi ya jamii.

Daktari wa maskio anamwangalia mgonjwa maskio. Daktari huu anatumia chombo maalum kumwangalia daktari maskioni. Mgonjwa anahisi maumivu ambapo maskio yake yanamuuma.

Chupa ya dawa za chanjo ya virusi vya Korona ambayo imeshikwa mkononi na muuguzi. Dawa hii inazuia kusambazwa kwa magonjwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine.

Mama ananawa kutoka bomba la maji. Maji haya ni masafi na yatasaidia jamii. Maji haya ni mapya na imetengenezwa hivi majuzi ili kusaidia jamii. Mama huyu amesaidia na kufurahia kwa sababu atakuwa anatumia maji haya.

Nyumba ya mganga almaharufu daktari wa kienyeji, chupa ya dawa na vitu vyake vya kufanyia kazi ya uganga vinaonekana. Dawa hizi zinatumika kutibu magonjwa mbalimbali na kusuluhisha shida mingi za kijamii.

Mama wa kiasili ya kisomali amesimama. Mama huyo amekuja kuteka maji. Janga hili linaonaekana halijapata mvua kwa muda mrefu. Mitungi mbili imepiga foleni ili kufikiwa na kuchota maji.

Maji mengi ya mafuriko yapo barabarani, watu wanasumbukana kupita. Maji hayo yametokana na mvua mingi au mto kujaa kuachilia maji kuingia katika mahali pa watu kupita au katika maboma za watu.

Maji ya mafuriko ambayo yametapakaa, maji hayo yameingia kwa nyumba. Watu wote wamepotea. Naona mtumbwi mmoja ambao unaelekea katika hizi nyumba, maji haya yametokana na mvua mingi unaonyesha, tunaona mtu mmoja ambaye maji yamememfikia kiunoni anatembea.

Mama anafungia mtoto katika chandarua lake. Chandarua hili ni mzuri kwa sababu inazuia mtoto kuumwa na mbu. Chandarua hili linasaidia pia kusambaza kwa ugonjwa kuzui akusambazwa kwa ugonjwa wa Malaria.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa anamtibu mtoto. Mama amemleta mtoto hospitalini ili akaweze kumtibu. Afya ya mtoto ni muhimu kwa sababu inampa mwili mzuri ama inampa kinga ya mwili na kuweza kuishi kwa afya tele.

Gari la kubeba uchafu wa chooni, wahudumu wawili wamesimama nyuma wanaingiza uchafu katika hili gari, gari hili ni muhimu kwa sababu linabeba uchafu kutoka chooni ambapo choo imejaa na kulipeleka mahali ili ikaweze kutengenezwa mbolea.

Tanki la maji nyeupe, limeinuliwa juu ya chuma, wahudumu watatu, wawili wapo juu ya tanki, mwingine anapanda. Wahudumu hawa wanatengeneza tanki, ama wanaendelea kulifanya tanki liwe katika hali nzuri kwa kuliosha, ama kwa kulichomelea kama limepasuka.

Chupa ya dawa ya chanjo inayoitwa amaril stabiliser. Chanjo ni muhimu kwa sababu inazuia kusambazwa kwa ugonjwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Chanjo pia muhimu kwa sababu inampa mtu nguvu ya kuweza kupambana na virusi ambavyo viko mwilini mwake.

Mhudumu wa afya anampiga mgonjwa sindano, sindano hii ni kuzuia ugonjwa kama Korona. Mgonjwa huu amevalia barakoa ilii kuzuia kusambazwa kwa ugonjwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine ama kupata magonjwa kutoka kwa mtu mwingine.

Maji machafu ya mafuriko yametapakaa kila mahali. Watu wawili, mume na mke wanatembea ndani ya hayo maji machafu ambayo imewafikia kiunoni. Maji haya yamesababishwa na mvua kubwa inayoendelea nchini.

Mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo mdomoni. Mama aliyevalia nguo nyeusi na barakoa nyeusi amemleta mtoto hospitalini ili akapewe chanjo. Wauguzi ama wahudumu wa afya wengine wako kando wanachukua picha ili wakaonyeshe kuwa chanjo ni muhimu.

Mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo mdomoni, chanjo ni muhimu kwa sababu inasaidia mtoto kukua kwa afya na kumzuia kupatwa na magonjwa, pia chanjo huzuia usambazaji wa magonjwa kutoka mtoto mmoja hadi mwingine.

Mhudumu wa afya yupo katika zahanati, amevalia barakoa na nguo nyeupe. Mhudumu anachukua chupa ya dawa iliyoisha na kuiweka katika karatasi vyake. Dawa hii ni muhimu kwa sababu inafaa iwekwe mahali pazuri.

Maji ya mafuriko yametapakaa njiani maji haya yamesababishwa na mvua kubwa. Wanaume wanne wanatembea kwa hiyo maji tunaona wawili wanaenda upande mwingine na wawili wanaenda upande mwingine. Maji haya ni machafu kwa maana imebeba taka.

Moto mukali unawaka, huu moto unachoma kichaka, hii kichaka ilikua kando ya mlima. Moto huo umewaka sana na hauna mtu yeyote anayeukabidhi au kuuzima.

Mhudumu wa afya aliyevalia shati nyeupe na barakoa na glovu nyeupe anamshughulikia mgonjwa. Daktari huyu ni wa meno, anamwangalia mgonjwa meno ambaye imemsumbua kwa munda murefu.

Chapisho la tangazo ambalo linamilikwa na daktari wa kienyeji ambaye anuza dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume na vitu zinginezo. Mzee mmoja amesimama hapo anajisomea.

Wadudu kwa jina la nzige. Wadudu hawa ni waharibifu maana wanakula matawi ya miti yote. Wanaume wawili ambao wanaonekana kwa furaha wanaonekana wanashika hawa nzige ili wakaweze kuwa kula. Nzige hawa ni waharibifu kwa maana wakiingia kwenye shamba la mkulima watakula mimea yote.

Daktari wa meno aliyevalia glovu nyeupe anamshughulikia mgonjwa. Mgonjwa amelazwa katika kitanda. Daktari anatumia chombo maalum katika kumtibu meno huyo mgonjwa.

Wahudumu wawili wakike wanamtibu mtoto mchanga. Wahudumu hawa wanamshughulikia mtoto aliyezaliwa kabla tarehe hazijafika akaweze kuwa na afya. Hii nii muhimu kwasababu hiki chombo cha kijiditali kinasaidia mtoto kuwa na afya.

Wahudumu wawili wapo katika zahanati, wanamshughulikia mgonjwa aliyelazwa kitandani, wahudumu hawa wamevalia barakoa ili kuzuia kupatwa na magonjwa au kusambazwa kwa magonjwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine.

Maji ya mafuriko yamefunika barabara. Watu wawili ambao wakona pikipiki wanasukuma pikipiki kupita haya maji. Maji haya wametokana na mto kujaa na kusukuma maji katika barabara hii.

Chupa ya dawa ya chanjo, inayopewa mtoto akifikisha miezi saba au tisa. Chanjo hii ni muhimu kwasababu, inasaidia mtoto, kupatwa na magonjwa mengi, na hadi kusambaza magonjwa kutoka mtoto mmoja adi mwingine. Kwa hivyo kila mtoto anafaa apewe hiii chanjo, akifikisha miezi tisa.

Wahudumu wa kichinjio cha mifugo wamevalia nguo nyeupe, wanaonekana kupewa maagizo na kiongozi wao, wengi wao wameshika mapanga na visu ambapo ni bidhaa maalum vinayotumiwa katika kazi yao ya uchinjaji.

Wahudumu wa afya waliovaa nguo nyeupe iliyoandikwa, siku ya kuskia duniani. Wahudumu hawa wanamwangalia masikio mgonjwa aliyekaa mbele yao. Hii siku ni muhimu kwa sababu inatumika kutambua watu wasioskia vizuri duniani.

Wahudumu wawili wa afya wanatumia bidhaa ya kiteknolojia, kuja kugundua magonjwa inayomsumbua mgonjwa, hii inasaidia kwa sababu teknolojia inasaidia na inawapa kazi rahisi katika kufanya kazi zao.

Chupa ya dawa ya chanjo, sindano inayotumika kupeana watu chanjo. Chanjo ni muhimu kwa sababu inazuia usambazaji wa magonjwa kutoka mtu mmoja au mwingine ,bali pia, inasaidia kuzuia kusambaza kwa magonjwa kutoka kikundi kimoja cha watu hadi kingine.

Barabara mbovu ambayo imeharibiwa na maji ya mafuriko. Magari yanapata taabu kupita kwa barabara. Tunaona watu wanapenyeza kando ya barabara, wakiwa wamebeba miavuli kuzuia mvua kuwanyeshea.

Mhudumu wa afya yupo hospitalini. Anamtibu mtoto. Mamaye mtoto anasimama kumwangalia mtoto. Chanjo ni muhimu kwa sababu inasaidia kumkinga mtoto kwa magonjwa mbali mbali hadi pia kuzuia kusambaza kwa magonjwa kutoka mtoto mmoja hadi mwingine.

Chupa ya dawa ya chanjo inayopewa mtoto akifikisha miezi tisa, kando yake ni sindano ambaye inatumika kumdunga mtoto hizi dawa ili kuzuia magonjwa ya kuchipuka kwa mwili bali pia kuzuia kusambaza haya magonjwa kwa watoto wengine.

Kituo cha afya, dakatari anampa amawaidha mgonjwa. Mgonjwa anaonekana mwenye huruma au mwenye anahurumisha hii ni baada ya vipimo alivyopata labda hakutarajia. Dakatari anajaribu kumpa mawaidha ili akaishi kwa afya.

Wahudumu wa afya ya kijamii ambao wana nyunyuzia dawa kuuwa virusi. Hii dawa pia inaeza kuwa inauwa magonjwa mbali mbali wadudu wanaosumbua wanadamu haswa wanaowakula miguu na kuwanyonya damu.

Msichana wa umri wa wastani amevalia barakoa na yupo hospitalini. Anadungwa sindano ya chanjo ili kujizuia magonjwa mbali kuzuia magonjwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine.

Wasichana watatu wadogo wapo chini ya mti wanaonyesha jinsi mikono yao ni chafu. Hii ni labda baada ya ukosefu wa maji ama ukosefu wa sabuni kuosha mikono yao ili ing'are na wawe na afya.

Wanakijiji katika eneo la ukame wapo katika foleni wanapewa usaidizi. wamepewa chandarua ya kujifunika na mbu na mbele yao kuna gari la serikali ambalo limewaletea vitu vinginevyo ambavyo zitawasaidia. Mitungi iko hapo ya maji ambayo itasaidia kuoga na kupika.

Kando ya barabara wafanyakazi wa mazingira wanasanya uchafu na taka taka iliyo tupwa kihorera na watu wanaopita. Watu hao wamevalia nguo maalum ya kuwazuia kupatwa na maugonjwa ama harufu mbaya baada ya kushika taka taka iliyo tupwa na watu.

Mama amejifungua watoto wawili mapacha . Nesi wawili waliovalia nguo nyeupe wamefurahishwa na hilo jambo. Hao nesi wanawashughulikia hao watoto na kuhakikisha kuwa wamo na afya njema kabisa.

Mhudumu wa afya, anamdunga shindano ya chanjo mama aliyeketi. Chanjo hii ni muhimu kwa sababu itamzuia mama kupatwa na magonjwa, na pia kusambaza magonjwa kutoka mtu mmoja hadi mtu mwingine. Chanjo ni muhimu, na yeyote yule ambaye hajapata chanjo akaweze kupata chanjo.

Chupa za dawa ya chanjo zinazopewa mtoto akifikisha mwaka mmoja. Chanjo hii ni muhimu kwa sababu inazuia mgonjwa au mtoto kupata magonjwa kutoka mahali pengine, ndiposa mtoto akifikisha mwaka mmoja anafaa apewe hii chanjo.

Dawa ya kienyeji iitwayo Muarubaini Herbal Drinks inayomilikiwa na kampuni ya Equtorial Naturals.

Daktari wa meno ambaye ni wa kike anamhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani kutumia bidhaa maalum. Mgonjwa amefunikwa macho ili akahudumiwe vyema na daktari.

Daktari wa meno, anamwangalia mgonjwa meno kutumia kifaa maalumu. Mgonjwa huyu amelazwa kitandani ili kuangaliwa meno na daktari. Afya ya meno ni muhimu kwa sababu hii meno ndio inatusaidia kutafuna chakula na maneno ingineyo ambayo ni muhimu.

Chupa ya dawa ya chanjo, mkononi kuna shindano inayotumika kudunga mgonjwa, ili kumzuia na magonjwa au kuzuia usambazaji wa magonjwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Chanjo husaidia kutoa magonjwa na kudhibiti virusi kutoka mahali pamoja hadi kwingine.

Nesi anatumia shindano kutoa dawa kwenye chupa. Dawa hii inatumika kama chanjo inayozuia magonjwa mbalimbali . Shindano hii pia inatumika kuzuia kusambaza kwa virusi kutoka mtu moja hadi mwingine.

Watoto wadogo wako kando na shimo la taka. Shimo hili lina takataka mingi na inaonekana ni chafu zaidi. Watoto hawa wanachezea mipira au mitungi iliyookotwa kutoka kwa hiyo takataka. Takataka ni mbaya kwa maana inafaa izolewe na kuwekwa mahali pazuri.

Kliniki ya meno inayomilikiwana fine touch DENTAL CARE.Mhudumu yupo mapokezini anangoja wagonjwa kuwahudumia. wateja watatumia nambari ya biashara ya benki ya Equity kufanya malipo baada ya huduma.

Mhudumu wa afya, aliyevalia mavazi maalum, amebeba mitungi iliyoko na alama ya hatari, ili ni kuwapa onyo wanadamu, na mtu yeyote asikaribie wala kutumia huyo mtungi, kwa maana inaeza leta kifo.

Mama anateka maji kutoka mfereji, mama anaonekana mwenye furaha kwa kupata maji. Hali ya anga inaonyesha kuwa hapa ni mahali pakame, ndio maana mama anayeteka maji amefurahi kwa kupatana na maji.

Daktari wa meno ambaye ni wa kike anamhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani. Daktari anamtibu mgonjwa meno kutumia bidhaa maalum kuhakikisha usalama na afya kwa mgonjwa.

Maafisa wa serikali wanafumbua mradi wa maji mahali ambapo kuna ukame. Wanakijiji hao wanaonekana wenye furaha kupata maji ambayo imekuwa shida wakati mrefu.

Nyumba au kibanda cha daktari wa kienyeji ama uganga, dawa mingi kwenye chupa, kwenye vyombo. Mganga huyu hutumia dawa ya kiasili kutoka miti na vitu zinginezo ili kutibu wagonjwa na shida zinginezo.

Daktari aliye valia barakoa na miwani, anavuta dawa kwa kutumia sindano, kutoka katika chupa. Sindano hii itatumika kumdunga mwanadamu, au mgonjwa, ili iweze kumponya, au kumzuia na magonjwa.

Msichana wa umri ya wastani yupo hosiptalini anaonekana mwenye furaha, kando yake ni nesi anayempa mawaidha na maelekezo kuhusu magonjwa au maradhi inayomsumbua msichana huyu.

Hospitali ya meno, wahudumu wawili wanatumia vyombo maalum kumtibu mgonjwa. Mgonjwa huyo anaonea kutibiwa meno. Mgonjwa huyo meno yake iko na shida na inafaa kutumikiwa ili yakaweze kuwa na afya.

Tembe za dawa kwa jina la Risperdal, tembe hizi zina viungo mingi ikiwemo madini ya titaniamu dioxaidi , sukari, na mengineyo. Kila tembe una uzani wa, wa gramu nne.

Mzee aliyevalia kanzu nyeupe na barakoa nyeusi anapewa chanjo. Wazee na watu wengine wamepanga foleni wakingoja wakati wao ili wakapawe chanjo wazuie usambaji wa maradhi bali pia kupata maradhi.

Daktari wa meno amemtibu mgonjwa kwa kumtoa jino lililo kuwa linamsumbua. Mgonjwa huyo anaonekana mwenye nafuu baada ya kutolewa hilo jino lilokuwa linamsumbua. Daktari amelishika jino mbovu kwa bidhaa maalum.

Mama amemleta mtoto hospitalini, muuguzi aliyevalia nguo nyeupe anamhudumia mtoto. Anamtibu mtoto ili akaweze kuwa na afya. Nyuma ya mama aliyeleta mtoto kuna watoto wanaocheza, wako na afya na wanaonekana wenye furaha.

Wahudumu wa afya wanamtibu mgonjwa aliye hali mahututi. Nesi wamevalia barakoa na mavazi maalum iki kuzuilia kusambaza kwa ugonjwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine hapo hospitalini.

Mama wa umri wa wastani amemleta mtoto hospitalini. Daktari aliyevalia nguo nyeupe anampa chanjo mtoto kwa mdomo. Chanjo hii inazuia mtoto akaishi kwa afya na asiweze kupata magonjwa mbalimbali.

Wahudumu wa afya ya kijamii wamevalia nguo maalum wanapuliza dawa katika nyumba, vyombo na vitu zinginevyo ili kuzuia usambazaji wa maradhi kuua wadudu na hadi kuua chochote kinacholeta maradhi katika nyumba yeyote.

wadudu waitwao nzige wamevamia mti nakukula matawi yake. Nzige ni uharibifu kwa maana wakifika shambani la mtu watakula mimea yote na kuacha mkulima akiwa na hasara tupu.

Daktari wa meno aliyevalia nguo nyeupe na barakoa, anamhudumia mgonjwa wa kike alilala kitandani. Anamwangalia hali yake na meno kutumia bidhaa maalum ili akaweze kutibu meno yake yawe salama.

Hospitali ya meno inayomilikiwa na dental care hakuna mhudumu wala mgonjwa anayeonekana bali kuna televisheni ukutani inaonyesha kipindi cha mwigizaji shupavu Magoha.

Mkono umeshika chupa ya dawa ya homa. Mkono huo pia umeshika shindano ambayo itatumika kuvuruta dawa. Dawa hii huzuia kusambazwa kwa homa kali ya mafua. Hii homa inafaa kuzuiwa kusambazwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine.

Chupa ya dawa ya kuchipuka kwa mwili kwa mtoto asiyezidii miezi sita hii dawa humpa mtoto akifikisha miezi sita kando yake kuna shindano inayotumika kuvuruta dawa na kumpa mtoto ili asipatwe na virusi.

Wafanyikazi wapo shambani. Shamba hili linaonekana ni la miwa. Wafanyikazi hawa wanapuliza dawa ili kuua magugu. Wafanyikazi hawa wamevaa nguo maalum inayozuia wasimwagikiwe na dawa ambayo ni sumu na ingewaletea shida.

Mwanamke wa asili ya kiislamu amempeleka mtoto hospitalini. Daktari anampa chanjo mtoto ili kumzuia na magonjwa mbalimbali. Chanjo pia humsaidia mtoto kuwa kwa afya, humpa nguvu na kuishi kwa amani.

Daktari anampima mama kichwani kutumia kifaa maalum ili kutambua magonjwa yanayomsumbua. Nyuma yake mama amevalia nguo iliyoandikwa the future .Nguo hiyo pia iko na nembo ya nchi ya Kenya.

Chupa ya dawa ya kumpa mgonjwa nguvu, kinga ya mwili, kutunza ngozi na kuhimarisha chembechembe za mwili. Hii dawa pia husadia ukuacho wa mtoto katika tumbo ya mama.

Watoto wanachota maji safi ya kunywa kwa chupa kutoka kwa mtungi uliofadhiliwa na Hope care. Mwalimu yupo upande mwingine kuwapa maelekezo watoto hao ili wasitumie maji vibaya.

Tangazo linalomilikiwa na daktari Galazinga, ambyae anatibu kwa dawa ya kienyeji. Anatoa huduma ya mapenzi, kwa njia ya kichawi. Daktari anapatikana kwa nambari hii, alama ya jumlisho, mbili, tano, nnre, saba, nne, tano, nne, sufuri, nne, tano, sufuri, nne.

Mhudumu wa afya ameshika shindano mkononi, mkono mwingine umeshika dawa, ambayo inafaa iwekwe katika shindano. Mama amevalia nguo nyekundu, amemshika mtoto mkononi. Amemleta mtoto shindano, ili akaweze kudungwa.

Daktari wa macho, aliyevalia nguo nyeupe, anatumia chombo maalum kuangalia uwezo wa macho ya mteja wake. Daktari huyu anamsaidia mgonjwa wake, kutatua shida ya macho ili akaweze kuona au kutumia bidhaa maalum akaweza kusaidika kuona.

Mhudumu wa afya amevalia nguo nyeupe, yupo katika maabara kufanya utafiti wa magonjwa mbalimbali. Anatumia bidhaa na kemikali tofauti tofauti ili kugundua na kufumbua magonjwa mbalimbali.

Mhudumu wa afya anampaka mtoto rangi kwenye kucha, hii ni baada ya kumpa chanjo na hii inatambulisha kuwa mtoto amepata chanjo na asije kurudiwa na mhudumu yeyote yule kwa kumpea chanjo ingine.

Wahudumu wa kijamii wa afya, wanaonyesha mama na baba waliosimama, jinsi ya kutumia, mtungi ili kuosha mikono, yao na sabuni, ili kuzuia usambazaji, wa ugonjwa wa corona, au kusambazwa kwa magonjwa mengine.

Daktari wa meno amevalia nguo nyeupe na barakoa, anamtibu mgonjwa aliyelala kitanda, anatumia kifaa maalum kumtibu mgonjwa wake. Upande wake wa nyuma kuna tarakilishi inayoweka rekodi yeyote ya wagonjwa wote wanaokuja hospitalini mwake.

Dakatari aliyevalia miwani na barakoa anavuruta dawa kutumia sindano kutoka chupani. Sindano hii itatumika kumdunga mwanadamu au mgonjwa ili kumzuia au kumtibu magonjwa yoyote aliyonayo.

Mzee anadungwa sindano na daktari, watu wengine wake kwa waume wametunga foleni kungoja zamu yao ili wakapewe sindano. Sindano hii inasaidia kuzuia magonjwa kusambaa, sindano hii pia ni muhimu kwa afya ya mtu binafsi.

Wahudumu wa afya watatu waliovalia nguo za kijani na barakoa wanamshughulikia mgonjwa maututi. Wanafamilia wa mgonjwa wamesimama nyuma yao ili kushuhudia jinsi madaktari au manesi wanamshughulikia mgonjwa wao.

Chupa za dawa za kifua kikuu mbele yake ni shindano inayo timika kudunga watu dawa hizo upande mwingine ni barakoa inayo tumiwa na daktari ama mgonjwa kufunika mdomo na mapua ili kuzuia kusambaza magonjwa

Msichana umri ya wastani, yupo hospitalini. Daktari anamdunga sindano katika mkono wake wa kushoto. Msichana huyu anaonekana mwenye furaha na anafahamu umuhimu wa sindano hio.

Dawa kwa jina la Ferolax inayotengenezwa na kampuni ya WEST COAST.Dawa hii inasaidia chembechembe nyekundu kufanya kazi vizuri na kupunguza uchovu wala kupoteza fahamu.

Hospitali ya watoto wadogo ,wahudumu wawili wanaangalia afya ya watoto. Nyuma yao watoto wawili wamelala inavyoonekana wenye afya .Wahudumu hawa wanahakikisha kuwa hawa watoto waliozaliwa wakiwa wajafikisha umri wao wa kuzaliwa wametunzwa na wanaishi kwa amani.

Dawa ya tembe iitwayo ibuprofeni . Hii dawa ni rangi yake ni kijani. Dawa ni muhimu kwa sababu inasaidia kutibu magonjwa mbalimbali. Dawa pia huzuia magonjwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine.

Mhudumu wa afya anaangalia afya ya mgonjwa, mgonjwa huyu anaonekana mwenye huruma, daktari anajaribu kumpa mawaidha, daktari huyu anamwangalia mgonjwa na hali yake jinsi, mkono uko kwa hali gani.

Mama amemleta mtoto hospitalini muuguzi anamtibu mtoto, wagonjwa wengine wanaonekana kuvuta subira wakingoja kushughulikiwa.

Daktari wa meno anatumia chombo maalum kuangalia meno ya mgonjwa. Mgonjwa huyo aliyelazwa katika kitanda amepanua mdomo wake ili kuangaliwa meno yake inayomletea shida. Meno ni muhimu na afya ya meno ni muhimu kwa sababu hiyo ndiyo inayotufanya tunakula.

Dawa ya shindano ya kifua kikuu inayoitwa stamaril . Dawa inafaa kuwekwa mbali na mtoto. Hii dawa inafaa kutumika kulingana na maelekezo ya daktari ili kutumika vyema bila matatizo.

Kituo cha afya cha meno kinachomilikiwa na kampuni ya MARS WRIGELY.Mhudumu wa afya anamuonyesha mteja jinsi ya kupiga mswaki meno. Kupiga mswaki meno ni muhimu kwa sababu inasaidia kuweka meno ikiwa na afya.

Hospitalini, mama amejifungua mtoto. Baba mtoto amemshika mtoto mkononi, wote wanaonekana wa furaha. Hii ina ishara kwamba kujifungulia hospitalini kuna manufaa mengi kwa sababu hatuna hatari yoyote.

Wahudumu wawili wanaleta mitungi ya gesi mishani safi kutoka kwa lori nyeupe iliyosimama nje katika ndani ya nyumba. Mitungi hii inasaidia kwa sababu inalinda mazingira kutokana na mishani safi, watu hawatatumia kuni inayoaribu mazingira.

Watu wapo njiani wanaangalia madhara ya mafuriko. Imeng'oa miti, imeharibu barabara .Ikipita shambani inaenda na mimea inawacha watu kwa njaa. Bado inatoa watu katika makaazi yao kwa kuangusha nyumba zao.

Jumba la wagonjwa mahututi, nesi wanamshughulikia mgonjwa aliye hali mahututi, nesi hawa wamevalia mavazi maalum na barakoa ili kuzuia kusambaza ugonjwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine, bali kulinda afya ya wagonjwa pia.

Chupa za dawa ya kienyeji inayotumiwa na mganga au daktari wa kienyeji kutatua shida mbalimbali za wanadamu kama vile uchumi. Maisha ata magonjwa mbalimbali

Duka la maji lililojengwa na shirika la Boya Water Project. Nje ya duka hili mwanamke anachota maji. Nyuma yake mwanaume aliyevalia nguo nyeusi amengoja wakati wake ili akaweze kuchota maji.

Bidhaa maaluum anayetumia dakatari wakienyeji au mganga kuwatibu wagonjwa mbalimbali. Bidhaa hizi hukutumika kwa watu mbalimbali na kuwasaidia watu mbalimbali kutokana na shida zao tofauti kijamii na hadi kiuchumi.

Wahudumu wa afya ya kijamii wamevalia nguo nyeupe na mmoja wao amebeba mtungi maalum uliobeba dawa ya kunyunyizia na kupulizia ili kuua kupe na wadudu wengineo wanaosababisha maradhi kwa wananchi.

Mhudumu wa afya anampa chanjo mtoto mdomoni. Mama aliyevalia nguo nyeusi amemleta mtoto katika kituo cha afya ili mtoto wake akaweze kupata chanjo. Chanjo ni muhimu kwa sababu inazuia mtoto kwa magonjwa mengi.

Kituo cha afya, wamama wawili wameleta watoto kuwapa chanjo. Wahudumu wa afya wanawapa watoto chanjo ili kuwalinda kwa magonjwa mbalimbali na kuishi kwa afya njema. Chanjo hii pia uzuia kusambasa kwa magonjwa kutoka kwa mtoto hadi mwingine.

Hospitalini nesi anamdunga sindano mama aliyeshika karatasi mkononi. Upande mwingine mzee aliyevalia barakoa anaonekana kupita nyuma yao watu wengi wameketi wakingoja kushughulikiwa.

Chupa za dawa zinazoitwa stamaril, dawa ni muhimu kwasababu, inatibu magonjwa na bado inampa mtu kinga. Dawa pia huzuia magonjwa kutoka mtu mmoja adi mwingine, na hiyo, dawa inafaa itumike ipasavyo.

Mzee yupo hospitalini. Nesi anamhudumia kwa kumdunga sindano ilikuzuia kuenea kwa magonjwa mbalimbali au kupatwa na magonjwa yoyote inayoambukizwa kupitia kwa njia ya hewa.

Chumba la daktari wa kienyeji, almaarufu mganga ameketi akifanya matandiko. Mbele yake ni mikebe ya dawa mbalimbali na bidhaa zinginezo kama simu au rununu.

Mkono umeshika chupa ya dawa. Dawa ni muhimu kwa afya ya binadamu. Dawa huzuia kinga ya mwili. Dawa pia hutibu mtu aliyena magonjwa. Mtu anapaswa kutumia dawa vyema au vizuri kulingana na maangizo ya daktari aliyopewa.

Dawa za tembe ziitwazo Azithromycin .Kila tembe ikona ujano wa miligramu mia tano. Tembe hizi ziko sitini kwa ujumla. Tembe hizi zinafaa zitumiwe kwa maagizo ya daktari bila kukiuka hata moja.

Chupa ya dawa ya chanjo. Inayopewa mtoto akifikisha umri fulani. Chanjo hii ni muhimu kwa sababu inazuia kusambaza kwa magonjwa. Pia mtoto hawezi pata magonjwa kutoka mtoto mwingine anayecheza na yeye.

Wahudumu ya afya ya kijamii inayoongozwa na shirika la World Health Organization, wanawapa chanjo watoto ili kuzuia magonjwa mbalimbali, chanjo hii pia humpa mtoto nguvu ya kuishi kwa afya.

Mikono inasugua sabuni ilikutengeneza pofu. Hii inasaidia kusafisha mikono kwa makini ili kutoa uchafu na kutoa viini vinavyo sambaza ugonjwa au maradhi yoyote. Hii inasaidia kupunguza usambazaji wa ugonjwa.

Mkono wa msichana uko juu ya ya karatasi saa hizi. Hizi karatasi ni muhimu ambapo inasaidia wasichana wanapoenda hedhi. Hizi karatasi ni muhimu kwa sababu zinashika damu hili isimwagikie wasichana wanapoenda hedhi na kupatwa na aibu wakiwa mbele ya watu.

Bidhaa ya maalum inayotumiwa na waganga au madaktari wa kienyeji kuwatibu wagonjwa. Madaktari hawa pia hutumika kutatua shida mbali mbali za kijamii na kiuchumi. Daktari hawa wanapatikana kila mahali nchini na unaweza kuwapata wakati unawahitaji.

Kituo cha afya, mgonjwa au mteja aliyevalia nguo ya kijani na barakoa yupo hospitalini. Dakatari anamdunga sindano. Sindano hii inaonekana ya chanjo. Chanjo ni muhimu sana.

Dawa ya kienyeji inayotumiwa na waganga au madaktari wa kienyeji, kutibu magonjwa mbalimbali au kusuluhisha shida zozote ya watu tofauti. Hii inatumika baada ya mtu kupata shida au mtu kutomwamini Mungu kabisa.

Chupa ya dawa kwa jina ya IBUPROFEN, dawa ni muhimu kwa sababu inakinga magonjwa, inatibu magonjwa. Dawa pia inasaidia kupunguza kusambaza kwa magonjwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine.

Chupa za tembe mbalimbali, kuna tembe nyeupe, zingine nyekundu, tembe hizi zinatumika kutibu magnjwa mbalimbali au kuzuia magonjwa mbalimbali katika wanadamu. Tembe hizi zinafaa kutumiwa kwa makini kulingana na maelekezo au mawaidha aliyopewa kutoka kwa daktari.

Mjini watu wanatembea kwa miguu wengine wanatumia pikipiki. Magari yameegeshwa kando ili kungoja wateja. watu wanatumia troli ilikubeba mizigo kutoka sehemu moja au nyingine ilikupata kipato chao cha siku kwa kulipwa kitu kidogo.

Mama aliyevalia nguo nyekundu, amemleta mtoto kwa hospitalini, nesi anampaka rangi mtoto kucha kumweka alama kuwa amepewa chanjo. Wanaume watatu wamesimama wamevalia barakoa wanashuhudia hicho kitendo.

Mama aliyevalia barakoa anamfunza mtoto kutumia sabuni na maji safi kuosha mikono. Hii ni baada ya kula ama kabla ya kula. Hii inasaidia kusambazaji wa virusi na magonjwa mbali mbali.

Maafisa wa serikali wanakagua jengo lililoanguka. Jengo hili limeanguka na lilikuwa la ghorofa. Wakaguzi wanahakikisha kuwa watu waliokuwa karibu wapo salama na kuhakikisha kuwa jengo lingine litakalo jengwa lifuate utaratibu.

Chupa ya dawa inaye itwa IRON plus. Dawa hii inasaidia kwa sababu inampa mtu nguvu tena inafanya chembechembe nyekundu zikuwe na afya. Dawa hii pia iko na chembechembe kama ya vitamin C .

Hospitalini, mwanaume wa asili ya kimaasai anadungwa sindano ya chanjo. Nesi anamhudumia huyo mwanaume ili kumzuia kupatwa na maradhi mbali mbali. Huyo mwanaume amevalia barakoa ili kuzuia kupatwa na maradhi ya hewa mbali kuzuia kusambaza maradhi yenyewe.

Mama wapo njiani kuenda kutafuta maji. Mama aliyenyuma wa asili ya kiMaasai amebeba mtoto mbele huku nyuma amebeba jerikani ya kuenda kubeba maji. Wapo mahali ambapo panaonekana ni jangwa hakuna mvua kamwe.

Kituo cha afya, wahudumu wa afya wakike ,waliovalia nguo nyeupe. Wanawapa watoto chanjo. Chanjo ni muhimu kwa sababu inalinda afya ya mtoto. Chanjo pia huuzuia magonjwa kutoka mtoto mmoja had mwingine kwa hivyo mtoto yeyote anafaa apewe chanjo

Chupa ya dawa inayoitwa MUARUBAINI HERBAL DRINK inayomilikiwa na kampuni ya Equtorial naturals. Dawa hii hutengenezwa kutoka kwa miti ya kiasili. Hii miti inasaidia kutibu magonjwa mbalimbali.

Msichana wa umri ya wastani amemleta mtoto hospitalini. Daktari anaonekana kumpa mwaidha jinsi huyu msichana atamlea na kumtunza mtoto wake akaweze kuishi kwa afya njema.

Chupa ya dawa ya chanjo inayopewa watoto wadogo ili kuzuia kupooza kwa mwili. Dawa hii ni muhimu kwa sababu inampa mtoto afya na kumzuia kupatwa na magonjwa mbalimbali kama ya kupooza.

Muuguzi yupo hopsitalini amemshika mtoto mchanga mkononi. Muuguzi huyu anaonekana amemzalisha mama aliyekuwa mjamzito. Muuguzi amefurahi kwa kufanya kazi yake vyema akaweza kumzalisha mama kwa utaratibu.